Hawa ni mamba, ambao wako katika jamii ya mtambazi. Waonekana kuwa katika ziwa bandia. Hili ni ziwa ambalo linawekwa na watu, ila si lile la kuumbwa na Mungu. Kuna mamba watatu hapa. Mamba wanajulikana kuwa na nguvu sana, na kuweza kuuma kwa nguvu inayozidi sana.

Watu ambao wanapanda miti, ili kuzingatia mazingira. Mzee huyu, yuampa msichana huyu mmea, ili waweze kupanda, katika shimo hili ambalo lililochimbwa katikati yao wawili.